Hapa ni shambani ambapo ukulima unaendelea. Ni kwenye muktadha wa utumiaji wa teknolojia ya kisasa ya ukuzaji wa mimea kwa kutumia maji pekeake, au maji na kiwango kidogo sana cha mchanga. Kuna mimea midogo , ambayo imemea upande wa juu na ni ya rangi ya kijani.

Hapa ni shambani ambapo kuna utumizi wa teknolojia ya kisasa ya ukuzaji wa mimea kwa kutumia maji peke yake au kiwango kidogo sana cha mchanga na maji. Utumiaji wa teknolojia hii unaokoa nafasi ya shamba na pia inaokoa muda ambayo mimea inatumia kukua.

Hapa ni kwenye shamba ambapo ukulima unaendelea. Kuna utumizi wa teknolojia ya kisasa ya ukuzaji wa mimea kwa kutumia maji pekeake au maji na kiwango kidogo sana cha mchanga. Kuna mimea inayokuzwa na ni ya rangi ya kijani. Teknolojia hii inasaidia kukuza mimea na kuokoa nafasi.

Hapa ni shambani wakati wa mchana ambapo wakulima wameendelea, kuna watumizi wa teknolojia ya ukuzaji wa mimea kwa kutumia maji peke yake au maji na kiwango kidogo cha mchanga ili kukuza mimea hii, mimea ni ya rangi ya kijani. Teknolojia hii inaokoa muda na inaokoa nafasi ya shamba.

Huu ni muktadha wa ukulima ambao unatumia teknolojia ya kisasa ya kukuza mimea kwa kutumia maji peke yake au maji na kiwango kidogo cha mchanga. Kuna mimea ya rangi ya kijani inayoonekana ikikomaa. Teknolojia hii inaokoa muda na nafasi kwa shamba.

Hapa ni shambani ambapo ukulima unaendelea. Kuna utumizi wa teknolojia au ujuzi wa kupanda mimea kwa kutumia maji peke yake, au maji na kiwango kidogo sana cha mchanga. Kuna sanduku za plastiki za rangi nyeupe, ambapo mimea hii imepandwa.

Hapa ni shambani ambapo ukulima unaendelea. Kuna utumizi wa teknolojia ya kisasa ya utumiaji wa maji pekeake kukuza mimea au maji na kiwango kidogo sana cha mchanga. Kuna mimea ya rangi ya kijani ambayo imetolewa kwenye sanduku la rangi ya samawati lililojaa maji.

Hapa ni shambani ambapo ukulima unaendelea. Ni kwenye muktadha wa utumizi wa teknolojia ya kukuza mimea kwa kutumia maji pekeake au maji ya kiwango kidogo sana cha mchanga. Mimea hii ya rangi ya kijani imepandwa kwa vifaa vinavyo fanana na bomba za rangi nyeupe.

Hapa ni shambani ambapo ukulima unaendelea. Kuna utumizi wa teknolojia ya kisasa ya kukuza mimea kwa kutumia maji peke yake au maji na kiwango kidogo sana cha mchanga. Ujuzi au teknolojia hii inasaidia kuokoa nafasi ya shamba na kukuza mimea kwa haraka.

Hapa ni ndani ya shamba ambapo ukulima wa kiwango cha juu unaendelea. Kuna utumizi wa teknolojia ya kisasa ya ukuzaji wa mimea kwa kutumia maji peke yake au maji na kiwango kidogo sana cha mchanga. Shamba hili liko ndani ya nyumba ya karatasi inayoruhusu mwangaza na joto kuingia ndani. Mimea hii ni ya rangi ya kijani.

Hapa ni shambani hasa ndani ya nyumba ya kioo, ambao imetengenezwa kwa karatasi upande wa juu ili mwangaza iweze kupita. Kuna utumizi wa teknologia ya kukuza mimea kwa kutumia maji pekee yake na kiwango kidogo cha mchanga au bila mchanga kabisa. Kuna mimea ya rangi ya kijani.

Hapa ni shambani, ambapo utaalamu wa ukulima wa kutumia maji pekeake bila kutumia mchanga unaoendelea. Teknolojia hii inaokoa nafasi, inaokoa muda, na inapunguza uharibifu wa mazingira kwa kutumia mchanga.

Hapa ni shambani ambapo teknolojia ya kisasa ya kutumia maji pekee kukuza mimea inaendealea. Teknolojia hii inasaidia kwa hukifadhi nafasi na kuzingatia na kuhifadhi mazingira. Mimea tofauti inaweza kukuzwa kwa mbinu hii.

Hapa ni kwenye shamba ndogo ambapo teknolojia ya kisasa ya utumizi wa maji pekee yake au maji na kiasi kidogo cha mchanga inaendelea. Teknolojia hii inatumika kuokoa muda, nafasi na kuhifadhi mazingira.

Hapa ni shambani ambapo ukulima unaendelea, kuna utumizi wa teknolojia ya kukuza mimea kwa kutumia maji pekee yake, au maji na kiwango kidogo cha mchanga. Teknolojia hii inasaidia kuokolea nafasi, na kuzuia magugu kumea.

Huu ni utumizi wa teknolojia ya kisasa ya ukulima ya kukuza mimea kwa kutumia maji peke yake au maji na kiwangi kidogo cha mchanga. Mwanaume anayeonekana hapa anaionyesha mimea aliyopanda ya aina ya stroberi.

Haya ni mazingira ya shamba ambapo ukulima unaendelea. Kuna utumizi wa teknolojia ya kisasa ya kutumia maji peke yeke bila kutumia mchanga kukuza mimea. Kuna mimea ya rangi kijani iliyo upande wa juu na mengine ya rangi ya hudhurungi iliyo chini.

Hili ni shamba la kisasa, ambapo sayansi au teknolojia ya kuotesha mimea bila kutumia mchanga, ila kutumia maji pekee yake inatumika. Hii ni hatua kubwa ya uvumbuzi kwa kuwa imeokoa nafasi na muda, hasa sehemu ambazo hazina mashamba makubwa.

Huu ni muktadha wa ukulima hasa unaohusiana na uzalishaji wa chakula kwa kiwango cha juu. Kuna matunda aina ya nyanya ambayo yamewekwa kwenye masanduku ya plastiki ya rangi ya kijani. Nyanya hizi zimepangwa kulingana na vile ambavyo zimeiva.

Huu ni muktadha wa ukulima wa kiwango cha juu au uzalishaji wa mimea kwa kiwango cha juu. Hapa, kuna matunda ya aina ya nyanya, ambazo zimewekwa kwenye mashine ya kuzichagua moja moja, ili kutoa zilizo mbaya na kuzitenganisha na zilizo nzuri.

Huu ni muktadha wa uzalishaji wa kiwango cha juu wa vitunguu, vitunguu vingi vimemwagwa chini na wakulima wanaonekana wakichagua vile vizuri vikiwekwa kwenye vikapu vidogo vya plastiki, vikapu vyenyewe ni vya rangi ya samawati.

Hapa ni shambani ambapo ukulima wa kiwango cha juu unaendelea. Kuna mimea mingi iliyopandwa ya rangi ya kijani. Ni mimea aina ya mboga zinazotumika kwa chakula cha binadamu, au pia wanyama kama vile ngo'mbe.

Hapa ni shambani ambapo ukulima unaendelea. Ni kwenye muktadha wa uzalishaji wa chakula kwa kiwango cha juu. Kuna mimea ya rangi ya kijani ambayo imeshikiliwa kwa kamba zilizofungiliwa kwenye mihimili y mbao. Mihimili hii inasaidia mimea hii kukua kwa kujishikilia.

Huu ni wakati wa mchana shambani ambapo ukulima unaendelea. Ni kwenye muktadha wa uzalishaji wa chakula kwa kiwango cha juu. Kuna mimea ya rangi ya kijani ambayo ni ya chakula aina ya kabichi au sukuma wiki. Mimea hii imepaliliwa vizuri na haina magugu yoyote.

Huu ni muktadha wa ukulima wa kiwango cha juu ni ndani ya chumba spesheli cha ukulima ambacho kimejengwa kwa karatasi ili kuweza kuingiza mwangaza na joto. mmea hii ya rangi ya kijani imefungwa kwa kamba ili iweze kusimama, wanaume wawili wanaonekana wakichunga mimea hii.

Hapa ni ndani chumba cha malazi ya kuku, na ni kwenye muktadha wa ukulima wa kiwango cha juu. Kuna kuku wengi sana, ambao ni wa rangi nyeupe. Wanapewa chakula kwa bakuli nyekundu, zilizoning'inia kwenye bomba.

Huu ni muktadha wa ukilima wa kiwango cha juu kwenye mashamba makubwa. Wamepanda mimea aina ya kabichi iliyopangwa kwenye safu kadhaa. Kila safu ina mistari minne za kabichi. Katikati yake ni njia ambazo wakulima hutumia kupitia wakipaliliaau wakivuna.

Hapa ni ndani ya chumba cha kuku ambapo ukuzaji wa kuku kwa kiwango cha juu sana unaendelea. Kuku hawa wote ni wa rangi nyeupe. Wamewekewa mifereji au bomba ili kuweza kuwapa chakula. Wameweka stima upande wa juu ili kuwapa joto.

Hapa ni ndani ya jumba kubwa ambapo ufugaji au ukulima wa kuku wa kiwango cha juu, unaendelea. Kuku hao wote ni wa rangi nyeupe. Wamewekewa taa upande wa juu ili kuwapea mwangaza na fani za kupuliza upepo ili kuleta joto. Pia wamewekewa mifereji ya kuwapa maji.

Hili, ni shamba kubwa la kabichi. Kabichi hizi zinakuzwa kwa kiwango cha juu. Shamba lenyewe limezingirwa kwa ukuta wa seng’enge na miti. Kabichi zinakuzwa kwa maji ya kuninginizia, kwa kuwa eneo hili, halina mvua ya kutosha.

Huu ni wakati wa mchana shambani ambapo ukulima unaendelea. Kuna utumizi wa teknolojia ya unyunyiziaji wa maji kwenye mimea, ili kuisaidia kukuwa hata wakati ambapo hakuna mvua. Kuna bomba ambazo zimeshikanishwa na mifereji ya presha ya juu ambayo inatupa maji kwa mbali.

Hapa ni shambani ambapo ukulima unaendelea kuna utumizi wa teknolojia ya unyunyiziaji wa maji kwa mimea ili kuweza kuikuza wakati ambapo hakuna mvua wa kutosha. Kuna mitaro iliyo chimbwa na maji yanawekwa ndani na kuweza kutiririka ili kupea mimea maji.

Hapa hi shambani ambapo ukulima wa kiwango cha juu unaendelea. Kuna mitaro iliyochimbwa huku ikizingira mimea ya rangi ya kijani. Kuna matumizi ya teknolojia ya kunyunyizia mimea hii maji kwa kutumia bomba na mifereji inayotoa maji kwa presha ya hali ya juu. Hii inasaidia kukuza mimea hata wakati ambapo hakuna mvua.

Huu ni wakati wa mchana shambani ambapo ukulima wa kiwango cha juu unaendelea. Kuna utumizi ya teknolojia ya kunyunyizia maji kwenye mimea ili kuisaidia kukua hata wakati ambapo hakuna mvua ya kutosha. Kuna bomba nyeusi ambazo zimetandazwa shambani ili kuwasilisha maji.

Hapa ni shambani ambapo ukulima wa kiwango cha juu unaendelea. Kuna utumizi wa teknolojia ya kunyunyuzia maji kwenye mimea. Mitaro imechimbwa na imewekwa bomba ambazo zinamwaga maji. Teknolojia hii inasaidia kukuza mimea wakati ambapo hakuna mvua wa kutosha.

Hapa ni shambani ambapo ukulima unaendelea. Kuna utumizi wa teknolojia ya kunyunyuzia maji kwenye mimea ili kuikuza wakati ambapo hakuna maji ya kutosha ya mvua . Kuna mchanga uliotayarishwa kwa upanzi wa mimea.

Hapa ni shambani ambapo ukulima wa kiwango cha juu unaendelea. Kuna matumizi ya teknolojia ya unyunyizuaji maji kwenye mimea ili kuisaidia ikue hata wakati ambapo hakuna mvua ya kutosha. Kuna mimea mingi ya rangi ya kijani. Mitaro imechimbwa katikati ya mimea hii na ikawekwa maji ili kuipa mimea hii maji yenyewe.

Hapa ni shambani ambapo ukulima wa kiwango cha juu wa kukuza mimea unaendelea. Kuna utumizi wa teknolojia ya unyunyuziaji wa maji kwenye mimea kwa kutumia bomba na mifereji ambayo inatupa maji kwa presha ya juu.

Huu ni wakati wa mchana, na ni kwenye shamba ambapo ukulima unaendelea. Kuna utumizi wa teknolojia ya unyunyuziaji wa maji kwenye mimea. Hii inasaidia kukuza mimea hata wakati ambapo hakuna mvua wa kutosha kwenye eneo hili.

Huu ni wakati wa mchana, shambani ambapo ukulima w kiwango cha juu unaendelea. Kuna utumizi wa teknolojia ya unyunyiziaji wa maji kwenye mimea ili kuisaidia kukua hata wakati ambapo hakuna mvua. Kuna mitaro iliyochimbwa kwenye shamba hii na imejazwa maji.

Hapa ni kwenye shamba ambapo ukulima wa kiwango cha juu wa kabichi unaendelea. Ni za rangi ya kijani. Kuna utumizi wa teknolojia ya unyunyiziaji wa maji kwenye mimea hii ili kuweza kuikuza hata wakati ambapo hakuna mvua.

Hapa ni shambani ambapo ukulima unaendelea. Kuna utumizi wa teknolojia ya unyunyizaji wa maji kwenye mimea hii. Bomba zimepangwa zikiambatana na mimea hii ya rangi ya kijani. Teknolojia hii inasaidia kukuza mimea wakati ambapo hakuna mvua au maji ya kutosha.

Ni wakati wa mchana kwenye shamba, ambapo teknolojia ya kunyunyizia maji kwenye mimea inaendelea. Mimea midogo ya rangi ya kijani imepangwa vizuri kwa safu tatu, na mifereji au bomba nyeusi zimeekwa kando ya mimea hii. Ili kuweza kutoa vitone vya maji pole pole.

Hapa ni shambani wakati wa mchana ambapo shughuli ya kulima inaendelea. Kuna utumizi wa teknolojia ya kunyunyizia maji na ya kutumia bomba ya mifereji mbali mbali. Mifereji hii inatupa maji kwa umbali ili kuweza kufikia mimea iliyo mbali.

Hapa ni shambani ambapo ukulima wa kiwango cha juu unaendelea. Kuna utumizi wa teknolojia ya kunyunyizia mimea maji kwa kutumia bomba na mifereji ili kukuza mimea hii wakati hakuna mvua. Kuna mtaro mkubwa wa kujitengenezea ambao unapeana maji haya.

Haya ni mazingira ya ukulima ambayo yanatumia teknolojia ya kisasa kunyunyizia mimea maji. Kuna bomba nyeusi ambayo ina mfereji mdogo unaotoa maji kwa kiwango cha juu sana. Mbinu hii inatumika ambapo mvua haiko kwa wingi.

Hapa ni shambani ambapo ukulima maalum wa kunyunyizia maji mimea unaendelea. Hii ni mbinu inayotumika mahali ambapo hakuna mvua ya kutosha. Mimea ya rangi ya kijani inaonekana ikiwa imepangwa vizuri na kupaliliwa na haina magugu yoyote.

Hapa ni shambani ambapo shughuli za ukulima zinaendelea. Mkulima aliyevaa kabuti ya rangi ya samawati anaonekana akiilaza bomba utaratibu ndani ya mitaro ambazo zinatumika kunyunyizia mimea maji. Kwa umbali mimea ya mahindi inaonekana.

Huu ni wakati wa mchana ambapo jua limeng'aa. Hapa ni shambani ambapo shughuli za kulima zinaendelea. Mimea inanyunyiziwa maji kwa mabomba meusi yaliyotobolewa mashimo katika urefu wake. Mbinu hii inatumika mahali ambapo mvua haipo kwa wingi.

Hapa ni shambani, ambapo ukulima wa kiwango cha juu, kuna utumizi wa teknolojia ya unyunyiziaji mimea maji ili kuweza kukua hata ambapo hakuna mvua wa kutosha. Mimea hii ni ya rangi ya kijani.

Huu ni wakati wa mchana, nani kwenye shamba, ambapo ukulima unaendelea na utumizi wa teknolojia, ya kunyunyuzia maji kwenye mimea, ili kuisaidia kukua. Kuna bomba nyeusi, zinazopita chini ya mimea na kumwangusha maji kwa njia ya kitone, polepole.